Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva unaonekana ukiwa umefunikwa kwa mfuko wa plastiki wa rangi ya bluu, noti hizo zimetundikwa kwenye mti wa ndizi na migomba mingine inaonekana nyuma baadhi ikiwa ni mikubwa kama hiyo ya ulinzi, majani makubwa ya kijani kibichi yanazingira matunda ya mti kuashiria kuwa huku ni shambani au bustani ya ndizi.

Hali ya pilkapilka inajitokeza kwenye soko la wazi au eneo la uvunaji, likiwa limejaa migomba na ndizi nyingi. Rundokubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimewekwa chini zikiwa zimetawanyika kwa wingi. Watu kadhaa wamekusanyika katika ndizi hizo. Baadhi wameketi wakipumzika na wengine wanaonekana wakifanya kazi ya kupanda au kubeba mazao.

Katika soko au ghala kuna mirundo mikubwa ya ndizi mbichi ,mkungu wa ndizi umerundikwa juu ya mwingine na zinaonekana zikiwa bado hazijaiva kabisa ,nyuma ya mirundo hii kuna watu wengine wakiwa wamesimama kwa umbali wakionekana kwa umbali.

Taswira hii inaonyesha eneo la kijani kibichi lenye miti mingi na mimea. Kuna mgomba na mahindi ya nyasi ndefu. Ardhi iliyolimwa inaonekana katikati ya picha. Juu ya eneo hilo kuna anga yenye mawingu meupe.

Katika eneo hili, kuna kumbi la ng'ombe wakiwa wanakula uchafu na taka zilizotupwa. Taka hizo zime kusanywa kila mahali zikiwemo mifuko ya plastiki na karatasi. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa wanatafuna uchafu huo, huku wengine wakiwa wamesimama karibu.

Taswira hii inaonyesha shamba kubwa la migomba. Migomba hii imepangwa kwa safu na imebeba ndizi nyingi sana, ambazo baado hazijaiva. Majani ya migomba hiyo ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na unyevunyevu kwenye ardhi hio, ya shamba hio.

Jumba kubwa lenye kuta chafu, linaonyesha ng'ombe wengi wamelala au kusimama. Baadhi ya ng'ombe hao wamelala chini kwenye majani makavu na matope, huku wengine wamesimama kwa mbali. Mifumo ya chuma inayosaidia kuwatenganisha ng'ombe na kuwaweka sawa wakati wakila. Mbele ya ng'ombe kuna nyasi mbichi, inayoonyesha kuwa ndicho chakula chao.

Mandhari haya imepakiwa Ikionyesha safu ndefu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimepangwa kwenye ardhi. Kila kishada cha ndizi kimesimama wima na mapua yake ya kukatwa yakionekana juu. Udongo unaonekana kuwa kavu na wa rangi ya kahawia.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba la migomba akiwa amevalia fulana nyeusi na sketi ya rangi ya kahawia isiyokolea. Migomba mirefu yenye majani makubwa ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari ikitoa kivuli. Udongo umeumbwa kuwa matuta yakionyesha shughuli za kilimo. Nyuma ya mwanamke kuna jengo la matofali likiashiria mazingira ya kijijini.

Mkulima mmoja anaonekana akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Mkulima huyu amepiga magoti chini. Amevalia kofia ya buluu na nyeupe, shati ya mikono mirefu ya rangi ya pinki na buti nyeusi. Ndoo ya chuma iko chini ikiwa imepokea maziwa.Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo kuashiria kuwa yuko ndani ya zizi. Sakafu inaonekana kuwa ya unyevu labda kutokana na shughuli za kukamua maziwa.

Sura hii inaonyesha mwanaume mwenye furaha, akibeba rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi juu ya kichwa chake na mabegani akionyeshana sehemu pana. Mbele yake kuna rundo jingine la ndizi linaloonyesha biashara ya matunda. Nyuma yake mandhari inaonyeshana soko lenye shughuli nyingi au eneo la biashara la nje.

Ndani ya banda yenye paa lenye bati na kuta za mbao, ng'ombe kadhaa, wengi wao wakiwa weusi na weupe, wamesimama kwenye vizimba na kula nyasi. Kuna njia ya saruji katika ya vizimba na mlango ya chuma inayotegemea maeneo ya ng'ombe. Kwa mbali mlango wa kijani unaonekana. Mazingira yanaonyesha mazingira ya shamba ya kisasa la ufajili wa ng'ombe wa maziwa.

Katika taswira hii, kiwanja hiki kina mashine ya kuchaka unga, inabadilisha maziwa kuwa unga. Unga huu wa maziwa, unaonekana ukiteremka kwenye mkanda maalum, tayari kwa kufungwa kwenye vifunganishio.

Shamba la migomba linaonyesha ambapo watu wanatoa mazao karibu na rundo kubwa la ndizi. Ndizi zimetandikwa kwenye majani ya migomba, yaliyotandikwa chini. Mtu mmoja amesimama upande wa kushoto akielekeza mkono kwenye ndizi. Huku mwingine ikionekana kulia kwenye akishikilia fimbo. Mtu wa tatu yuko chini, amepiga magoti akionekana kuchunguza au kuandika kitu kuhusiana na ndizi hizo.

Wateja wawili wamesimama mlangoni kwa duka la huduma za kifedha. Mteja mmoja amevalia shati nyekundu na kaptura nyekundu na mwingine amevalia shati ya yellow na suruali ya buluu. Mlango wa duka una nembo za kampuni za simu na mabango ya kibiashara yanaonyesha huduma za kutolewa.

Taswira hii inaonyesha shamba la ndizi lenye matunda yaliyo bado mabichi. Kando ya shamba hilo, kuna njia ya udongo, na mtu mmoja anaonekana akitembea chini yake, kuwa anafanya ukaguzi katika shamba hilo.

Taswira hii inatufumbulia mazingira ya usafirishaji wa maziwa katika eneo la mjini au vijijini. Mtu akiwa amesimama karibu na pikipiki iliyobeba mikebe mikubwa ya maziwa anaonekana akijiandaa au amemaliza shughuli zake. Pikipiki ingine pia ikiwa ina mikebe ya maziwa imeegeshwa karibu. Sehemu kubwa ya picha inachukuliwa na debe kubwa la maziwa lililopo karibu na kamera.

Ukuu wa ardhi unaonyesha mimea iliyonyauka. Inaashiria ukame au uhaba wa maji. Majani ya mimea hiyo yamegeuka rangi ya kahawia na yamekauka. Ikitokeza kuwa mazao yame, yametawanyika na kuweza kuwa na hasara kubwa. Ardhi chini ya mimea inaonekana kavu na ikipasuka ikisisitiza hali mbaya ya mazingira. Miti michache inaonekana nyuma lakini eneo lililopo mbele linafunikwa upande.

Uchomaji mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana umepangwa katika eneo la wazi. Mikungu mikubwa ya ndizi imepangwa huku watu wakiendelea kushughulikia na ndizi hizo. Nyuma yao kuna malori mawili makubwa, moja ya kijani kibichi na lingine la blue ambayo yametumiwa kusafirisha ndizi hizo. Eneo linaonekana kuwa soko la jumla au ghala la uhifadhi.

Taswira hii inaonyesha tufaha la ndizi ambalo bado halijakomaa. Linaonekana likiwa limefungwa na majani yake makubwa ya kijani. Ndizi ya juu ikiivia katikati ya majani ikionyesha umuhimu wa mahasha ya matunda haya.

Tunashuhudia ng'ombe wawili wakiwa wamesimama kwenye banda la kisasa la kukamulia maziwa.Ng'ombe wa mbele mwenye rangi nyeusi na nyeupe amefungwa vifaa vya kukamulia maziwa kiautomatiki kwenye chuchu zake zikionyesha mchakato wa usakaji wa maziwa unaoendelea. Sakafu la banda linaonekana kuwa na saruji na mabomba yanaonekana yakiangushiwa vifaa vya kukamulia.

Kuna buzi la mahindi ililo athirika sana ugonjwa au wadudu. Likiwa bado lime unganishwa kwenye mmea. Sehemu kubwa ya uzi hilo liko na viumbe weusi au kungu mzito. Huku sehemu nyingine ikionyesha punji zilizoharibika. Mmea mwingine wa mahindi wenye majani ya kijani kibichi unaonekana kuzunguka guzi hilo.

Mwanamake mtaalamu wa maabara amevaa sare za kufanyia kazi, amekaa kwenye meza iliyo na vifaa vya kupima na kuchunguza, anaonekana akipima ubora wa maziwa, akiweka tahadhari ya kiafya kwa kuvaa glavu, kinyago na kofia ya nywele.

Katika banda la kisasa la ngombe kuna mwanamume amesimama karibu na ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Mwanamume huyo amevalia fulana nyeupe na jinisi na buti za rangi nyeupe. Ameshika kitu kimejaa labda chakula au mbegu na pia ameshika kifaa cha kuchuma. Ngombe huyo amefungwa kwa minyororo na kuna mazingira.

Kuna mkono wa mtu anashika ndizi iliyomenywa, nyuma ya ndizi hiyo kuna ndizi nyingine ambazo bado hazijamenywa na majani ya migomba. Ndizi iliyomenywa ina rangi ya manjano na inaonekana ni nzito sana kwa mwenye kuwa meibeba hiyo ndizi.

Mandhari inaonyesha rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimeenda juu ya ardhi au kwenye majani makavu. Baadhi zimeungana kwenye mikungu yao ya asili huku zingine zikiwa zimetengana. Katikati ya ndizi hizo kuna shina la mgomba lililokatwa.

Tunashuhudia shamba kubwa la migomba ya michanga yenye migomba na majani mabichi yaliyosimama. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio maalum katika mistari iliyo wazi huku udongo ukiwa umepangwa vizuri kuunda matuta. Mazingira ya nyuma yanaonyesha mimea mingine na miti isiyobainika vizuri.

Chakula kinachoonekana kama jibini ya aina ya koteji , kinachunwa kwa kutumia chujio chenye rangi ya kijani . Vipande vyeupe vya chakula hicho vimejaa ndani ya chujio na kijiko cha fedha kinaonekana ndani yake. Chujio kimewekwa juu ya uso mweusi.

Huyu ni ng'ombe anaonekana mgonjwa, ngozi yake ina uvimbe wa kiafya. Anaonekana dhaifu na amefungwa kwa kamba kwenye mti, hali inayodokeza jinsi magonjwa ya mifugo yanavyoathiri afya ya wanyama.

Njia isio rasmi ameelewa Inonyesha ndama wawili wakiwa wamelala chini kwenye udongo usio na nyasi. Ndama mmoja mwenye rangi nyeusi na nyeupe amelala upande wake akiwa na skio moja lenye lebo ya njano. Mwingine ambaye pia ana rangi nyeusi na nyeupe anaonekana amelalia mwenzake au amelala karibu sana naye.

Mimea michanga yenye majani mapana imejaa katika shamba hili, majani yake yametanda yakionyesha ukuaji mzuri, udongo chini yake unaonekana kuwa na unyevunyevu na baadhi ya nyasi fupi zimetoa katikati ya mimea hiyo mikuu, kwa mbali miti mingi mirefu inaonekana ikisimama.

Mtaalamu wa maziwa amevaa mavazi ya kazi akitumia mashine za kisasa kukamua ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hao wamesimama kwa safu ndani ya banda maalum na ndoo za maziwa zinajazwa maziwa.

Safari hii tunaona zizi la mifumo lenye ng'ombe weusi wawili ndani yake. Zizi hilo limejengwa kwa mbao na lina paa la bati la rangi ya kahawia. Mwanaume mmoja amevaa sweta ya milia amesimama karibu na ng'ombe hawa, huku mwanamke aliyevaa kofia nyeupe na fulana ya zambarau akionekana akimshika fimbo. Watu wengine kadhaa wanaonekana kwa mbali. Mazingira yanajumuuisha miti na majani mabichi.

Maelezo haya yanaonyesha mazingira ya soko au barabara yenye shughuli nyingi. Mtu mmoja akiwa na tabasamu usoni. Amebeba kichane kikubwa cha ndizi mbichi za kijani. Ndizi nyingine zimepangwa kwenye meza mbele yake.

Mtu aliyevaa kanzu nyeupe na kofia ana hamisha maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ya chuma kwenda kwenye tangi la kusanyia. Kando yao kuna mwanaume mwingine mwenye shati nyekundu anashughulikia chupa zingine za maziwa zinazopakiwa kwenye gari la kubebea. Tukio hili linaashiria shughuli za kusanyia au kusindikiza maziwa.

mandari haya yamepakiewa ikaonyesha watu wawili wazima wanaume wakimwaga maziwa kutoka kwenye mikebe mikubwa ya chuma ndani ya chombo kikubwa cha kupokelea. Wote wamevaa kuefanya kundu na mmoja amevaa nyeupe iliyofichafuka. Nyuma yao kuna mikebe mingine kadhaa ya chuma iliyopangwa na mlango kuna watu wengine wamesimama.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo zimeungana, zingine zikiwa bado mbichi kijani na zingine zikiwa zimeiva kwa kuwa za manjano. Rundo hilo linaonekana kuwa zito na limepangwa vizuri.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye eneo la nyasi. Ng'ombe mmoja mwenye rangi ya kahawia amelala kabisa huku miguu yake ikionekana kwa mbali. Ng'ombe huyu mwingine mwenye rangi ya kahawia na nyeupe amelala karibu yake akiwa na kengele shingoni. Eneo lina nyasi ndefu na vichaka vichache.

Taswira hii inaonyesha ndizi mbichi zilizokomaa zikiwa zimelala juu ya sehemu linalofanana na ubao wa mbao uliopakwa rangi nyeupe. Ndizi hizo zina rangi ya manjano zikionyesha kuwa zimeiva na ziko tayari kuliwa ingawa zina alama chache ndogo za kahawia ambayo ni kawaida kwa ndizi zisizoiva.

Shamba hili linaonyesha mimea ya mahindi ambapo majani mengi yana mashimo na alama nyeupe kuashiria kuwa yameharibiwa na wadudu, udongo wa kahawia unaonekana chini ya mimea na mazingira yanaonekana kuwa na maonyesho ya kilimo kutokana na mashambulizi ya wadudu.

Mwanamke amekaa chini kwenye shamba la ndizi, akitoa maganda ya ndizi. Anaonekana akifanya maandalizi ya kupika, na kuna rundo la ndizi zilizotolewa maganda, na pia rundo la maganda yali yaliyotolewa.

Mwanaume amesimama karibu na shina la mgomba akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbili zenye rangi ya kijani kibichi. Amevalia shati na fulana na anaonekana akichunguza au kutathmini ndizi hizo. Nyuma kuna majani mengi ya migomba na miti mingine ikionyesha kuwa ni katika shamba la migomba.

Wataalamu wawili wamevalia makoti meupe ya maabara, kofia za nywele na barakoa wakifanya kazi katika chumba cha usindikaji. Mmoja anashikilia chombo kikubwa cha chuma akimiminia kiowevu cheupe labda maziwa ndani ya mashini. Mwingine anatazama kwa makini akifuatilia mchakato. Mashine hiyo ina paneli ya kudhibiti yenye vitumbe na namba zilizo joto au viwango.

Mkonge mkubwa wa ndizi umening'inia kutoka kwenye mti, ukiwa umejaza ndizi nyingi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Majani makubwa ya mti wa ndizi yanausongesha mkonge huo, ikionyesha ukuaji wa afya. Kwa nyuma kuna miti mingine na mimea ikionyesha mazingira ya shamba au bustani. Anga linaonekana wazi au lenye mawingu kidogo.

Katika zizi ng'ambe kadhaa weusi wanatolewa maziwa kwa kutumia mashine. Vyombo vikubwa vya gresi iliyojaa maziwa viki onekana vikining'inia vikukusanya mazuri yanayotoka kwenye matiti ya ng'ombe ya kupitia mirija. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu kisha mazingira ya kawaida ya chumba cha kukamulia maziwa.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimepangwa kwa makundi makubwa zikiashiria mavuno mengi. Nyuma yao kuna miti ya ndizi na majani mengine kuashiria kuwa zimekatwa hivi karibuni kutoka shambani. Hali hii inaashiria kilimo cha ndizi.

Katika shamba la migomba kuna mwanamke anayetembea mtoto mgongoni, anaonekana akipokea mkungu mkubwa wa nesi mbiji kutoka kwa mwanamke mwingine ambaye amefaa nguo ya kitambaa cheupe, kanda yao kuna mgomba mlevu mwenye majani makubwa na nyuma yao kuna bango la kijani renye maandishi ya ahadi Kenya. Eneo hili linaonekana kuwa la wazi.

Taswira hii inaonyesha mwanamke amesimama karibu na shina la ndizi lenye tawi kubwa la ndizi. Ameonyesha mikono yake kuelekeza kwenye ndizi hizo ambazo bado ni changa, akionyesha jinsi mmea unavyotoa matunda mengi.

Mwanamke anaonekana akitabasamu akiwa ameketi katikati ya shamba lenye mimea mirefu, pengine mahindi. Upande wa kulia na kushoto, amezungukwa na mimea mingine mifupi. Inaonekana kama mazao mengine au magugu. Amevaa shati nyeusi na suruali nyeusi. Uso wake unaonyesha furaha na kuridhika akitoa hisia za utulivu.

Taswira hii inaonyesha kikapu cha kahawia kilichofungwa kwa mkono kikiwa kina kitu cheupe kinaonekana kama jibini au fedha. Ndani ya kikapu hicho kuna matundu matundu. Kikapu hicho kimekaa juu ya kitu fulani.

Katika bustani ya migomba, mkungu yenye ndizi mbichi ya rangi ya kijani kibichi imening'inia kutoka kwenye mti. Majani makubwa ya mikungu yamezunguka mikungu hiyo ikionyesha ukuaji mzuri wa mimea. Ndizi hizo zimefungwa kwa pamoja kuonyesha kuwa bado hazijakomaa na zinasubiri muda wao wa kuvunwa.

Wanaume wawili wako katika eneo la mashambani wakishughulikia na maziwa, mmoja amevaa koti la rangi ya kahawia na suruali nyeusi, akiwa ameshikilia ndoo kubwa nyeupe, akionekana kumiminia kitu ndani ya mkebe mkubwa wa chuma uliowekwa kwenye baiskeli ya magurudumu matatu iliyopandishwa kwa ajili ya kubeba mizigo.

Katika eneo hili kuna mimea mingi ikiwemo migomba mikubwa, majani ya migomba yamekauka, mengine yakiwa yameanza kugeuka rangi ya kahawia. Nyuma ya migomba hiyo kuna miti mengine mingi ya milima ikionyesha mandhari ya misitu.

Kuna mwanamke amesimama katikati ya shamba la migomba, huku mikungu mingi ya ndizi mbichi ikiwa imekwama ardhini na kwenye masanduku. Anaonekana akitabasamu na amevaa vazi ya rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna miti mingi ya migomba iliyokomaa, kuonyesha mazingira ya kilimo.

Safari hii tunaona kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya kilimo labda wakikausha mazao. Kiasi kubwa cha mazao yaliyokaushwa yanaonekana kama karanga au nafaka nyinginezo. Yametandikwa chini juu ya juzi nyeupe, watu kadhaa wamejipanga wakizunguka rundo hilo wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama wakifanya kazi ya kushughulikia mazao hayo.

Katika shamba au eneo la wazi, kuna mwanaume amesimama karibu na ng'ombe kadhaa. Ng'ombe hao wamesimama chini ya banda liliotengenezwa kwa vigugu na majani ya miti. Mwanaume huyu amevaa fulana ya bluu na amesimama mbele ya ng'ombe akionekana kuwatunza. Kuna rundo kubwa la mabavu makavu mbele na miti iliyopangwa kwa pande.

Mtu amekaa chini akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Mtu huyo anashikilia ndoo ya bati inayokusanya maziwa inayotoka. Mguu ya ng'ombe na mkia wake inaonekana wazi na sehemu hii yote inaonekana kuwa ndani ya zizi au eneo la kufugia wanyama.

Kifaa cha kupimia maziwa chenye maziwa meupe ndani yake kimefungwa kwenye mfumo wa mshine ya kukamua. Mirija ya rangibya blue inaonekana kwa nyuma ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya ufumu mkubwa wa uuzaji wa maziwa labda kwa shamba la ng'ombe.

Taswira hii inaonyesha ng'ombe wa maziwa amefungwa kwa kamba kwenye panda lililotengenezwa kwa saruji na chuma. Anakabangwa macho kwa mashine maalumu ya kisasa ya kukamulia maziwa iliyo na chupa kubwa ya chuma.

Taswira hii inonyesha matukio matatu ya ndizi iliyochanga bado. Yamesimama wima na yana matunda mengi. Ndizi hizi zinarehe jinsi mazao yalivyo mengi na yanaonyesha jinsi matunda ya ndizi zinaweza kukuzwa.

Rundo kubwa la ndizi lililokomaa limeenea kwenye sakafu zikijaa kutoka ukutani. Zimetawanyika kwa mpangilio huku baadhi zikiwa zimetupwa ndani ya kreti ya plastiki iliyo karibu na kona. Ndizi hizo zinaonekana kwa rangi ya manjano zikionyesha kuwa ziko tayari kuliwa. Mazingira yote yanaashiria eneo la kuhifadhia matunda pengine ghala au soko.

Katika dharura hii, migomba kadhaa imesimama wima, kila mmoja ukiwa umebeba mkungu mzito wa ndizi changa ambazo bado hazijaiva. Rangi ya kijani kibichi inatawala, ikionyesha mazingira yenye rotuba na ukuaji. Mikungu mingi inaonekana imening'inia kutoka kwenye shina kuu la migomba.

Shamba hili la miti ya ndizi iliyopangwa kwa savu ndefu kwenye ardhi yenye udongo wa rangi ya kahawia, inaonekana kama mashamba ya wakubwa wa wasana na miti imekauka vizuri, huku udongo wa hio shamba ukionekana kuwa wenye rotuba mzuri.

Majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yamejaza sehemu kubwa ya eneo. Baadhi ya majani yameelekezwa juu kuelekea anga huku mengine yakininginia chini yakijenga mandhari ya msitu mnene. Kati ya majani hayo sehemu ndogo ya anga ya rangi ya buluu na mawingu meupe yanaonekana. Mwanga wa juu umepenya kati ya majani ukiangazia sehemu fulani ya kuacha vivuli vingine.

Mashada ya ndizi mbichi yakiwa yamening'inia kwenye mti. Yamefunikwa na majani makubwa ya migomba. Baadhi ya ndizi zimeanza kuiva kidogo huku nyingine zikiwa bado mbichi. Mvuke wa jua unaonekana kupenya kupitia kwenye majani na kuangaza ndizi hizi.

Ukitazama taswira hii, inaonesha mwanamke akikamua ng'ombe katika eneo la wazi. Ikiwaonekana kuwa shamba au eneo la malisho. Mwanamke huyo anatabasamu la furaha na anashika chombo cha kukamua maziwa kwa mikono yake. Ameketi chini karibu na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Mchuuzi anasimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Yeye mwenyewe anashikia kishina ya ndizi chache akionyesha bidhaa zake. Ndizi nyingi zimepangwa kwa ustadi kwenye vibao au meza zikionyesha wingi wa matunda sokoni.

Katika mazingira ya mashambani, ng'ombe mweusi amesimama ndani ya kizimba kilichotengenezwa kwa vikoo vya miti na kufunikwa kwa paa la mabati, akinywa maji huko kwenye chombo cha zege. Karibu na kizimba hicho kuna mikebe miwili ya plastiki, mmoja wa njano na mwengine mweupe, pamoja na jembe dogo au koleo.

Mwanaume amesimama Katikati ya shamba la migomba akichunguza kifaa kinacho fanana na kamera au kituo kidogo cha hali ya hewa kilicho wekwa kwenye miti. Migomba imepangiliwa vizuri kwa mistari na majani yake makubwa ya kijani kibichi yanajaza eneo lote. Udongo ni mwekundu na unaonekana umelimwa vizuri.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi unaninginia kwenye mti wa ndizi. Ndizi hiyo zimekanda vizuri zikionyesha wengi wa mavuno madana mapana wa kijani kibichi ya mti wa ndizi yamezunguka mkungu huo yakitoa kivuli na kuongeza uhasara wa mazingira. Baadhi ya juu ya mti mwingine wa ndizi unaonekana kwa mbali.

Taswira hii inaonyesha ng'ombe wengi wamelala ndani ya zizi na wanakula nyasi. Eneo linaonekana kuwa katika shamba la kisasa la ufugaji. Kuna mifuko vya chakula cha mifugo imewekwa mbele ya zizi hilo.

Katika banda kubwa la ufugaji wa ng'ombe, kuna ng'ombe wengi wa wachoro wamepangwa kwa safu ndefu wakiwa wanakula marutu kutoka kwenye chombo maalum. Mwanaume mmoja amevaa suti na amesimama mbele ya ng'ombe hawa akionekana kuwasalimia au kufanya jambo fulani.

Shamba la migomba inaonyeshwa ikiwa na mkungu mkubwa wa ndizi bado mbichi zikiwa zimeganda kwa mti. Mkungu huu una ndizi nyingi zenye rangi ya kijani kibichi zikionyesha kuwa bado hazijapevuka. Majani mapana na marefu ya migomba yameenea pande zote yakitoa kivuli na kuongeza uhasia wa mazingira ya shamba.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe anajitokeza akisimama ndani ya banda akiwa ananyonya kwenye chombo chake cha chakula upande wa kulia. Mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye chuchu zake ikiwa na mirija minne imeunganishwa kwenye chombo kikubwa cheupe chenye kukunyuzia maziwa kilicho upande wa chini. Banda lina kuta za chini zenye rangi ya bluu na sakafu inaonekana kuwa ya mchanga au changarawe.

Sura hii inaonyesha shamba la migomba lenye ndizi nyingi zilizokomaa, mbele kabisa kuna miganda miwili mikubwa ya ndizi za njano iliyoning'inia kutoka kwenye migomba, ndizi hizo zinaonekana kuwa zimekomaa kikamilifu na ziko tayari kuvunwa, nyuma ya miganda hii mikubwa kuna miganda mingine ya ndizi baadhi zikiwa bado ya rangi ya kijani kibichi.

Wanawake kadhaa wanauza ndizi nyingi zilizopangwa kwenye meza sokoni. Ndizi hizo ni za aina mbalimbali, zikiwemo ndefu na fupi, na sote zina rangi ya manjano, zikionyesha kuwa zimeiva. Mmoja wa wanawake amevaa fulana nyekundu na kofia nyeusi, akichangulia ndizi.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha mwanamume akiwa amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, amevalia shati la kijivu na suruali ya bluu na anaonekana ameshika gogo la mti au nguzo. Ndizi hizo zimepangwa chini zikiashiria mavuno mengi, nyuma yao kuna miti mingi ya ndizi za majani kuashiria kuwa wako shambani au karibu na shamba la ndizi.

Eneo hili lina shamba ya ndizi yenye mimea tofauti. Mimea michanga imetoseshwa kwa sambamba, na miti mikubwa yenye majani mabichi, inaonekana kama bustani iliyochanganyika ya ndizi na mimea mingine ya hapo.

Safu ndefu za miche midogo ya migomba inajitokeza ikiwa imepandwa kwenye mifuko midogo myeusi ya kupandia. Kila mche una majani machanga mapana na ya kijani kibichi yakiashiria ukuaji mzuri. Mimea hii imepangwa kwa usawa ikionyesha mpangilio mzuri wa kitalu au bustani ya miche. Mwanga wa kutoshana unaangazia majani ukiyapa rangi angavu.

Jumba kubwa la kitalu linalofanana na chafu linaonekana likifunikwa shamba lenye migomba mingi. Migomba hiyo ina majani mapana na kijani kibichi ikionyesha afya na ukuaji mzuri. Dari ya kitalu imetengenezwa kwenye nyenzo nyeupe labda plastiki au kitambaa maalum ikiruhusu mwanga kuingia huku iking'aa mmea.

Taswira hii inaonyesha mtu aliyevaa suti ya rangi ya manjano na kofia. Ananyunyuzia dawa ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye tanki la manjano na blue mgongoni mwake.Ng'ombe huyu yuko ndani ya banda la mbao.